Kuna mwanamke mmoja ameinama, mwanamke huyu anaonekana mwenye furaha. Kando ya mwanamke huyu kuna mfereji, mfereji hii inatoa maji safi. Maji hii mtu anaeza yatumia kama ya kunywa na pia unaeza yatumia kama ya kunawia uso.

Mazingira ni ya hospitali, watu wawili wamebarikiwa na mtoto. Mtoto huyu ameshikwa na mtu mmoja na huyu mwingine amemwangalia. Ambaye amemwangalia amevalia mavazi ya hospital na ndiye mwenye huyu mtoto.

Mazingira ni ya hospitali. Kuna mwanamke na mtoto mchanga. Mwanamke huyu anaonekana ndiye aliyejifungua huyu mtoto. Mwanamke huyo anaonekana akimshughulikia mwanawe. Kando ya mwanamke huyu kuna kiti ambacho hutumika na wageni wa mgonjwa.

Kuna leso ambalo limetandikwa juu ya sakafu, juu ya leso hii, kuna mimea tofauti tofauti. Mimea hizi hutumika kama dawa za kitamaduni, mila tofauti tofauti hutumia hizi dawa kujikinga na maradhi. Pia juu ya leso hii kuna chupa ambayo imejaa dawa ya kitamaduni.

Wanawake wawili, wanawake hawa wawili wamesimama kando ya gari. Gari hili hutumika kama mbinu ya usafiri. Wanawake hawa wawili wamevalia glovu na pia wanawake hawa wawili wamevalia barakoa.

Mazingira ni hospitalini, mwanamke moja ameketi chini. Mwanamke huyu anakamweye husuni. Amemshika mtoto wake, daktari ameinama, na kumpatia chanjo.

Kuna mkeka kwenye sakafu kuna watu wawili ambao wamepiga magoti kwenye mkeka na kuinama. Watu hawa mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanaume. Mwanaume huyu anaonekana kufuata maagizo kutoka kwa mwanamke, mwanamke huyu anaonekana kuwa daktari.

Mazingira ni ya hospitali, mwanamke mmoja amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Mwnamke huyu anaonekana kuwa mwenye upendo. Mwanamke huyu amebarikiwa na mtoto mdogo.

Kuna mto ambao umefurika na maji yake yakaingia kwenye kijiji. Maji haya ni machafu mno. Kuna watu ambao wamesimama kwenye maji haya. Maji haya yanaeza ambukiza magonjwa kama matende guu.

Kuna mtu ambaye amesimama na wawili wanatembea. Mtu huyu ambaye amesimama ni mwanamke. Mwanamke huyu amevalia barakoa na kuvalia pia glovu mkononi. Mtu huyu pia ameshikilia barakoa kwa wingi mkononi. Kuna michoro ukutani.

Mazingira ni ya hospitali. Kuna watu wawili. Mwanamume na mwanamke. Mwanamume ndiye daktari na mwanamke ndiye mgonjwa. Mgonjwa amekuja kuangaliwa macho. Daktari anaangalia kwenye bidhaa ya kuangalia macho.

Mazingira ni hospitali. Kuna watu wawili; mmoja amelazwa na mwingine amesimama. Mwenye amesimama ndiye anakaa daktari na mwenye amelazwa ndiye mgonjwa. Mgonjwa huyu anakaa akona tatizo ya meno. Daktari huyu anakaa ametoka nchi ya Uingereza.

Hii ni chanjo ya Polio . Chanjo hii upewa watoto wa umri wa chini wa miaka sita. Chanjo hii upatikana pale hospitalini. Chanjo hii upewa kutumia sindano au pia unaeza pewa kutumia mdomo.

Kuna mafuriko. Mafuriko haya yanaletwa kwa sababu ya mvua kubwa. Kuna lori ambalo limeanguka kando ya barabara. Lori hili limeanguka kwa sababu ya mafuriko. Kuna watu ambao wanatembea ndani ya maji, kando ya lori kuna miti. Miti hii ina matawi ya kijani kibichi.

Kuna mafuriko ambayo yamefurika barabara, kuna watu kadha wa kadha ambao wamebeba miavuli, kuna maua ambayo yamepandwa kando ya barabara karibu na ukuta. Kuna magari ambayo yanaendesha kwenye mafuriko barabarani.

Kuna nyungu ambalo linavuka moshi. Nyungu hili hutumika na mila tofauti tofauti. Nyungu hili humilikiwa na madaktari wa vienyeji. Kando na nyungu hili kuna vyungu vingine ambavyo humilikiwa pia na daktari wa vienyeji. Vyungu hivi pia hutumika kutegeneza madawa ya vienyeji.

Kuna mama ambaye ameketi na amemshika mtoto wake ambaye anaonekana ni mgonjwa. Mama huyu amevalia kofia ya nyekundu. Kuna muuguzi ambaye anaonekana akimpa mtoto huyu dawa.

Kuna mlima na chini ya mlima huu kuna mtu ambaye amesimama. Mtu huyu anaonekana akipiga mimea yake dawa. Rangi ya mimea yake ni rangi ya kijani kibichi. Mtu huyu anaonekana amevalia sare ya kujikinga na maradhi ya dawa.

Mazingira ni ya hospitali, kuna watu wawili, mwanamke na mwanamume. Mwanamke amelala ilhali mwanaume ameketi. Mwanaume ndiye daktari ilhali mwanamke ndiye mgonjwa. Mwanaume inaonekana anamng'oa mwanamke meno.

Kuna wanawake ambao wameketi chini ya ardhi. Mwanamke mmoja amesimama mbele yao. Mwanamke huyu anaonekana akiwasiliana na wanawake hawa kuhusu bima yao ya afya. Wanawake hawa wamejifunga leso za kimasai. Nyuma ya wanawake hawa kuna ghorofa ambalo limejengwa.

Wanaume wawili wanatembea, wanaume hawa wamefunga leso za kimaasai na mmoja wao anashikilia kijiti wanaume hawa wametoka kuangalia ng'ombe wao ambao wamefariki. Maeneo haya yanakaa ni maeneo ya ukame kabisa kuna mti wa acacia ambao umepanda hapo kando.

Wanawake kadhaa wameketi chini, mwanamke mmoja amemshika mtoto mwanaume mmoja ameinama, mwanaume huyu ametoka wizara wa afya mwanaume huyu anamkabidhii mtoto huyu ambaye amshikwa na chanjo ya polio.

Kuna mwanaume ambaye ameinama ,mwanaume huyu anaonekana ametoka kufanya usafi, mwanaume huyu amevaa shati ya rangi nyekundu. Mwanaume huyu pia ameshika ndoo ya rangi nyekundu, ndani ya ndoo hii kunaonekana kuna maji na maji haya yana povu.

Mazingira ni ya hospitalini kuna watu watatu, kuna mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda, kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama na kuna daktari ambaye pia amesimama. Daktari na mwanamke huyu ambaye wamesimama wote, wamevalia barakoa. Daktari anaonekana akimkagua muuguzi ambaye amelala kwenye kitanda.

Kuna mkebe mweusi ambao umesimamishwa mkebe huu una kifuniko ya rangi nyeupe mkebe huu pia una maandishi na maandishi haya ni mbili jam mkebe huu unaonekana ni wa dawa za kitamaduni.

Kuna watu watatu ambao wamesimama, mmoja ni askari, mmoja ni mwanamke na mmoja ni mwanaume. Askari huyu ameshikilia bunduki mkononi. Kuna matangi yametengwa kando ya maji ya kunawia mikono. Mwanamke huyu anatuonyesha jinsi ya kunawa mikono.

Mazingira ni ya shabani, shamba hili lina mmea wa mahindi, hindi hili lina mazao mazuri ya mahindi, mahindi haya yanaonekana yamevamiwa na wadudu. Wadudu hawa wanaweza leta madhara makubwa kwa haya mahindi.

Mazingira ni ya hosipitali, kuna daktari na Kuna msaidizi wake. Pia Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani. Mgonjwa huu anakaa ni kama anaangaliwa tatizo Kwa jino lake. Madaktari hawa ni madaktari wa meno.

Kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi kwenye kiti. Mwanaume huyu anaonekana akipakia dawa kwenye pakiti zake za dawa. Mwanaume huyu anaonekana kua daktari kwa sababu amevalia barakoa na sare za daktari. Kando ya mwanaume huyu kuna mlango mweupe ambao umefungwa.